Mwanariadha mlemavu wa Kenya, kwa jina la Wesley Kimeli Sang aliyezaliwa mnamo tarehe moja, mwezi wa tatu, mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na nne. Anakimbia mbio za mita elfu moja na mia tano.

Mchezaji wa timu ya Kenya ya kandanda ya watu wanaoishi na ulemavu, anacheza mpira uwanjani. Amevalia sare inayoendana na bendera ya nchi ya Kenya.

Timu ya kandanda ya watu walemavu wapo uwanjani. Timu hii ni ya kenya maana wamevalia sare ya nembo ya bendera ya kenya. Wapo uwanjani na wenye furaha baada ya ushindi wao au kuendelea kucheza mpira vizuri.

Mwanariadha wa Kenya kwa jina la Hellen Wawira. Mwanariadha huyu alizaliwa mnamo mwezi wanne tarehe kumi na tano mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na nne. Mwanariadha huyu anabeba uzano wa kilo arobaini na moja. Mwanariadha huyu ako na ulemavu.

Karatasi ya nakala za mahitaji ya mwanadamu ambazo ni chakula, nguo, maji, nguo, afya na zinginezo. Hizi ndizo mahitaji maalum ya mwanadamu anahitaji na hakuna vile mwanadamu ataishi bila haya mahitaji.

Mwanafunzi mlemavu amebeba vitabu anaenda darasani kusoma, hii inatuonyesha kuwa ulemavu wetu usituzuie sisi kwenda darasani kusoma kwa sababu masomo ni ya kila mtu aliye mlemavu na asiye mlemavu.

Mwanariadha mlemavu wa kike anaendesha baiskeli ya gurudumu tatu katika michezo ya olympiki. Anaendesha baiskeli kutumia mikono maana miguu yake imelemaa na haiwezi msaidia wakati huu.

Mwanariadha wa Kenya ana huzuni baada ya kushindwa kumaliza mbio zake akiwa wa kwanza. Kando yake ni mwanariadha wa kiasilia ya kihindi anayesherehekea na bendera yao mkononi kwa kumshinda au kuwa wa kwanza katika mbio hizo.

Darasa la wanafunzi, naona meza za wanafunzi zimepangwa katika foleni. Makaratasi za wanafunzi zimepangwa juu ya dawati hizo. Dawati hizi zinaonekana niza wanafunzi wa shule ya upili.

Kitabu cha kusoma cha somo la kiteknolojia cha darasa ya saba. kitabu hiki kinaonyesha viti mingi za tarakilishi. Kitabu hiki kinampa mtoto akili na kumwezesha kuelewa mambo kuhusu teknolojia.

Mwanariadha mlemavu wa kenya kwa jina la wesley kimeli sang, aliyezaliwa mnamo tarehe moja, mwezi wa tatu, mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na nne. Anakimbia mbio ya mita elfu moja na mia tano.

Ubao wa darasa ambapo ni siku ya ijumaa mwezi wa pili mwaka elfu mbili ishirini na tano. Ubao umeandikwa somo la kiswahili ambayo inaeleza kuhusu herufi ndogo na matumizi yake ya herufi ndogo.

Mchezo wa kandanda wa watu walemavu timu mbili zinamenyana moja imevalia sare ya chungwa timu pinzani imevalia kaptura nyeupe na mijirisi ya kijani. Kando ya uwanja tunaona mhudumu ambaye ni daktari amebeba deki.

Ukuta wa darasa, ukuta huu umechorwa safina ya Noah ambayo inatembea juu ya maji. Maji haya yana samaki. Kando ya maji hayo kuna wanyama kama vile twiga na wengineo.

Darasa la wanafunzi wa chuo kikuu cha anwai au cha kati. Viti vimepangwa kwa utaratibu viti viko na mahali pa kuandikia na chini ya hizo viti kuna mahali pa kuweka begi.

Mwanariadha wa Kenya kwa jina la Kimani anasherejkea ushindi wake anapoelekea kukata utepe. Nyuma yake amefatwa na wanariadha wengine kwa ukaribu. Mwanariadha huyu ameanza kwa kusherekea mapema kwa kuwa anajua yeye ndiye anaenda kuwa wa kwanza.

Uwanja wa michezo ya watoto shuleni unao bidhaa za watoto wadogo kuburudika na kupumzika wakicheza baada ya masomo rasmi. Michezo hii huleta watoto pamoja na kutoka madarasa mbalimbali.

Mpira wa kandanda, wa watu walemavu. Timu mbili zinamenyana, na zinatuoyesha kuwa, kuwa mlemavu sio mwisho wa maisha. Walemavu pia, wakona kitu cha kufanya, kinachowafurahisha. Hili linatuambia kwamba, walemavu pia wakona nafasi, na maisha bora maishani mwao.

Wanariadha wawili, mmoja anamwamsha mwingine kwa furaha. Hii ni baada ya kushida mbio pia kueka rekodi mpya nchini ambayo imetumia muda mchache zaidi ambapo haujatumika katika mbio za awali.

Vitabu vya kusoma vya somo la kiteknolojia. Vitabu hivi ni ya gredi ya saba. Vitabu hivi ni muhimu kwa sababu, mwanafunzi anaposoma, vinampa maarifa na akili. Vitabu hivi viko juu ya meza.

Mlango uliotengenezwa kwa mbao, karatasi nyeupe imechapishwa na neno welcome .Inayoelezea maana halisi na maana ya undani ya neno hilo katika upana au urefu.

Karatasi ya mtihani wa mwanafunzi. Mwalimu amesahihisha vizuri na mwanafunzi amepata. Hii karatsi ni ya hesabu na ina maswali mingi. Kunayo nambari na wanyama wanao onekana kwa hiyo karatasi. Mwanafunzi amepata vyema.

Chumba la ghorofa tatu, milango yake ni ya mbao, mawe imetengeneza ukuta, chuma imetumika kama iziki, madirisha yake ni ya chuma na kioo, mbele yake ni njia iliyotengenezwa vizuri, kando yake ni nyasi.

Wanariadha wa nchi ya kenya wanasherekea ushindi wao. Kimani amefunika macho yake na kuinua mkono juu kuashiria kua yeye ni bingwa wa riadha, mwenzake anamshika mkono kwa kuminua ili wakasherekee pamoja.

Ofisi inayohusika na watoto wasiosikia. Ofisi hii itakuja kuzinduliwa leo kwa maana tumeona maua iliyopambwa. Mbele ya ofisi hii kuna miti iliyopandwa ama itakayopandwa kuhithinisha hii siku.

Chapisho linalosema maji ni uhai inatuleleza wapi tutoa maji, wapi tutahifadhi maji na bado jinsi tunavyotumia maji. Hii inatuonyesha ama inatueleza tukaweze kutumia maji vyema bila uharibifu.

Wanariadha wanasherehekea ubingwa wao. Mwanariadha wa Kenya, Kimani anaonekana mwenye furaha, hii ni baada ya ushindi mkubwa alioutarajia na kupiku rekodi iliokuwa imewekwa.

Katika mahabara ya kiteknologia ya shule, tarakilishi mbili na vidude vya kubonyeza. Mbele yake ni vitabu vya mwanagunzi vya kuandikia. Upande mwingine ni vitabu vya kusoma. Hii ni mahabara ya shule inayotumiwa na wanafunzi kufanya utafiti wa kiteknologia.

Mwanariadha kilema wa kike wa nchi ya Kenya anasherehekea ushindi wake unaompa nafasi ya kushiriki katika mbio za olympiki nchini Ujerumani mji wa Perisi. Mnamo mwaka wa elfu mbili n aishirini na nne.

Mlango uliotegenezwa kwa mbao wa darasa la kwaza C. Mwalimu wa darasa hili anaitwa mwalimu Agnes. Yoyote atakayetaka kuingia katika hili darasa amekaribishwa.

Darasa la wanafuzi, viti ambavyo vimetegenezwa na meza vimepangwa kwa foleni na utaratibu wake. Darasa hili limepakwa rangi mzuri na ubao wake umewekwa mahali mzuri. Dirisha yake ni ya vioo.

Chapisho la shule inavyonyesha jinsi hiyo shule inafaa kuendeshwa. Inaeleza heshima, watu kufanya kazi kwa pamoja na watu kupatika kupata ndoto zao ili wakaweze kufanikiwa maishani. Pia inaeleza kuhusu kutenga muda au watu wasipoteze muda.

Mwanariadha aliyevalia nguo nyeusi na kofia nyeupe anaendesha baiskeli .Mwanriadha huyu anaonyesha ujizi wake wa kuendesha baiskeli katika. Yupo katika barabara ya kuelekea mtoni, hii ni kwa maana naona ni mteremko

Karatasi ya mtihani inaonyesha maswali aina mbalimbali ambayo mwanafunzi alipaswa kujibu. Mwalimu amesahihisha mtihani kutumia kalamu ya wino nyekundu. Mwalimu amempa mwanafunzi alama anayostahili.